Muuguzi akimtolea chanjo mtoto mdogo katika kliniki au kituo cha afya. Hii inaonyesha huduma za afya kama sehemu ya mahitaji ya msingi ya familia, ambapo watoto wanahitaji kinga dhidi ya magonjwa kupitia chanjo.

Kuna daktari wawili wa meno wakiwa wanamhudumia mgonjwa. Wote wamevaa mavazi meupe ya kitaalamu na barakoa huku mmoja akiwa na miwani ya kukuza kuona.

Kundi la watu waliopanga foleni wakiwa wanangoja huduma au chakula, wakibeba vyombo kama ndoo na mifuko. Watu hawa wako katika mazingira ya mtaa au kijiji kilichojaa miti.

Mgonjwa akisubiri matibabu ya meno ambapo daktari wa meno na msaidizi wake wamevalia suti za matibabu na barakoa. Daktari anatumia kifaa cha matibabu kuangalia meno ya mgonjwa.

Moto mkubwa ukishuka kwenye jengo ambalo linaonekana kuwa la mbao, moto umeenea kwa kasi na kuanzia kuzidi ,ukigusa paa na kuta za jengo hilo.

Mwanamke anayevaa fulana ya kijivu yenye nembo akiwa amesimama ndani ya chumba. Anashika kifaa cha tiba au mazoezi mkononi ambacho kinaweza kuwa kinatumika kwa ajili ya afya.

Chupa ya dawa au kiambato kinachoitwa Balijaam, hii inaweza kuwa dawa ya mimea au kiambato kinachotumika kwa ajili ya kilimo, ingawa maelezo ya sahihi hayajaonekana vizuri kwa label .

Mazingira ya hosipitali hasa sehemu ya watoto wachanga. Mwanaume ameketi karibu na incubator akimuangalia au kumshika mtoto mchanga aliye ndani ya kifaa hicho.

Vidonge au virutubisho vya vitamini D katika chupa mbalimbali, hii ni picha ya virutubisho vya vitamini D vinavyotumiwa kusaidia afya ya mifupa na kinga .

Eneo lililofurika na maji ya mvua au mafuriko. Kuna watu wawili walioko ndani ya maji ambayo yamefikia kiwango cha wastani hadi juu ya mapaja. Nyumba zinazozunguka eneo hilo ni za bati.

Mtu akiwa shambani amevaa koti lenye hoodie na amesare ya mgongoni. Anavua kwa kutumia mashine ya kupuliza dawa, akipuliza mimea kwenye safu ya bustani.

Uharibifu mkubwa uliosababisha na mafuriko. Kuna miti iliyovunjika na mchanga mwingi uliohamia sehemu hiyo. Watu wengi wamekusanyika pembeni kuangalia uharibifu huo.

Tukio rasmi amabapo viongozi wawili mmoja mweusi na mwingine mzungu wanazindua au kufungua bomba la maji. Wamezungukwa na watu kadhaa baadhi wakiwa waandishi wa habari walio waliopo.

Mama akiwa ameketi kwenye kiti cha kliniki ya meno, akiwa ameshika mtoto mdogo mkononi. Daktari wa meno amesimama mbele yao akiwatayarisha kwa huduma za afya ya meno.

Mwanamume akiwa katika maabara ya kisayansi au maabara ya uchunguzi ya maabara. Anavaa suti ya maabara nyeupe na anaweka barakoa uso wake kwa sababu ya usalama ,anatenda jambo kwenye kabati la maabara wazi.

Ajali ya gari ambalo limeanguka upande wakati wa mvua kubwa. Njia imejaa maji ya mvua ambayo yamefanya mafuriko madogo na watu wengine wanatembea kando ya njia wakiepuka eneo hilo.

Daktari katika chumba cha wagonjwa akionyesha au kueleza kifaa cha matibabu cha hewa, ambacho kinaonekana ni kifaa cha kusaidia kupumua au uingilizaji hewa.

Mkono wa mtu mwenye pete akishikilia sindano na vile vyombo viwili vya chanjo, vipimo vya dawa. Inaonekana kama mtu huyu anajiandaa kutoa sindano, labda kwa ajili ya chanjo au tiba.

Mangangu au Kalumu ambazo ni chombo cha asili kinachotengenezwa kwa tumbo la ngota mbichi mkavu. Mangangu haya yamefungwa na baadhi ya na mabampu ya utepe wa rangi.

Mkono wenye glavu za plastiki za rangi ya bluu unaoshikilia sindano na chupa ya chanjo ya MMR. Chanjo hii hutumika kuzuia magonjwa ya surua.

Daktari wa macho akimchunguza mgonjwa kwa kutumia mashine maalum ya kupima macho ndani ya kliniki au hospitali. Daktari anaonekana amevaa koti la maabara na mgonjwa anakaa tayari kwa uchunguzi wa macho.

Glavu za mpira za rangi ya kijani zilizovaliwa na mtu ambaye anashikilia sindano na chupa ya chanjo , chanjo inaonekana kuwa ya aina ya sindano ya kipimo kidogo hii inaweza kuashiria maandalizi .

Watu walioketi kwenye duara wakifanya kikao au mazungumzo ya pamoja katika eneo la wazi. Eneo hilo linaonekana kuwa shambani au pembezoni mwa kijiji.

Meza yenye chupa mbali mbali za vidonge choevu na madawa ya kienyeji au tiba za kiasili. Nyuma kuna baiskeli na bango linaloandika Dr. Mduba tiba ya magonjwa. Likieleza huduma mbalimbali za tiba za asili.

Madaktari wawili wa meno wakimhudumia mgonjwa. Mmoja anafanya matibabu ya meno huku mwingine akisaidia kwa kifaa cha kunyonya mate au maji.

Tukio la moto mkubwa ambapo magari mawili au zaidi yanaonekana kushika moto huku moshi mweusi ukizidi kutoka sehemu hiyo. Watu wengi wamekusanyika karibu kuangalia tukio hilo.

Daktari aliyevalia koti jeupe na beji ya utambulisho akimchunguza msichana mdogo wa rangi nyepesi na skafu shingoni daktari anaonekana kuwa makini na mwenye huruma.

Kundi la watu waliovaa sare za bluu wakiwa na vifaa vya kazi kama vile mambegi na vifaa vya plastiki vya kubeba mizigo. Wako kwenye mazingira ya shule au kituo cha kijamii.

Daktari wa meno akimtibu mgonjwa aliyekaa kwenye kiti cha kliniki. Daktari amevaa suti ya kitaalamu na barakoa ya uso huku mgonjwa akifungua mdomo kuonyesha meno yake kwa dakatari.

Mtu mzee akiwa amevalia barakoa anapopewa dosi ya chanjo na muuguzi mwenye sare ya rangi ya blue na pia amevalia barakoa sehemu ya kampeni yao zoezi ya chanjo.

Kundi kubwa la watu wakiwa na vifurushi vya taulo za kike au bidhaa zinazohusiana na usafi wa kipindi cha hedhi, inaonekana ni kampeni au usambazaji wa vifaa vya usafi.

Kundi la wanawake waliovaa koti za rangi ya blue , wakipokea au kushiriki kwenye mkutano au mafunzo yanayohusiana na huduma za kijamii au afya, inaweza kuhusiana na jamii au afya ya mama na mtoto.

Daktari wa meno au mtaalamu wa afya akimhudumia mgonjwa aliyekaa kwenye kiti cha matibabu ya meno. Daktari amevaa barakoa na glavu za plastiki. Anaonekana akifanya mgonjwa uchunguzi wa meno.

Maandhari ya jengo au maeneo kavu lenye mawe mingi na mti mmoja mkavu katikati anga ni wazi na ina mawingu ya mavua kwa umbali inaonekana kamaenao la ukame au.

Muunguzi akishika mtoto mchanga hospitalini. Muunguzi anahudumia mtoto mchanga katika hospitalini.

Mtumishi wa kliniki ya meno akiwa anahudumia au kusafisha chumba cha matibabu cha meno. Amevaa sare ya kitaalamu ya rangi ya blue na ana barakoa kichwani.

Mtu akiosha mikono kwa sabuni yenye povu. Hii ni njia muhimu ya kuzuia maambukizi na magonjwa kwa kuondoa vimelea hatari vinavyoweza kuwekwa mikonononi.

Duka au sehemu ya kuhifadhi bidhaa za kienyeji au za kiasili. Kuna rafu nyingi zilizojaa chupa na mokopo yenye rangi na size tofauti ambazo zinaonekana kuwa ni dawa za asili.

Mtoto mdogo akijaribu kutembea akiwa kwenye mafunzo ya mazoezi ya urekebisaji wa mwendo watu wawili wanamsaidia mtoto kwa kushikilia mikono yake.

Kundi kubwa la atu waliokusanyika katika hafla ya nje inaonekana kama shughuli ya kijamii au ya kuhudumia jamii. Watu wengi wanavaa glovu za plastiki za buluu na baadhi wamevaa miwani ya kinga na barakoa.

Chanjo ya TVFC pamoja na sindano na chupa za chanjo. Inaonekana ni chanjo inayotumika kuzuia magonjwa ya tetenus , umzi na rubela.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti akipokea dose la chanjo kutoka kwa muuguzi mwengine aliyesimama. Wanawake wowote wawili wamevaa barakoa kama njia ya kujikinga na magonjwa.

Wafanya kazi wawili wa usafi wakiwa safi na wakiwa kazini kusafisha taka au uchafu katika mtaa. Wamevaa sare za kazi zenye rangi ya buluu na kijani na viatu vya mpira vya kuzuia majeraha.

Barabara iliyofurika maji pengine kutokana na mvua kubwa. Tunaona watu wakitembea kwenye maji na mmoja wao anaonekana kutumia magurudumu ya mikono kama msaada wa kutembea. Pia kuna gari na pikipiki yakiwa yamekwama au yanajaribu kupita.

Daktari wa meno, akiwa na msaidizi wake wa kimhudumia mgonjwa. Mgonjwa ameketi kiti cha daktari wa meno. Na daktari anaonekana akifanya uchunguzi au matibabu ya kinywa chake.

Virutubisho vya mafuta ya samaki kwenye pakiti. Kipima choto cha kijiko cha glasi na vidonda vidogo vilivyo katika umbo la moyo.

Mwanamke aliyeshika maji kutoka kwenye bomba au chanzo cha maji kilichopo kwenye sehemu ya chini pengine ni visima au bwawa dogo la kuhifadhi maji.

Mtu akiwa amevaa mavazi ya kinga ya kibinafsi katika eneo la ghala au sehemu ya kuhifadhi bidhaa za kemikali. Ana glovu za plastiki za kinga, kofia na barakoa ya hali ya juu, na anaonekana akishughulika chombo cha kemikali.

Meza ya kuuza dawa za kienyeji au miti shamba. Kuna mizizi mbalimbali iliopangwa kwa rundo pamoja na chupa zilizojaa unga au majivu ya mimea tofauti. Vifaa hivyo uaminika kuwa na uwezo wa kutibu magonjwa au kuboresha afya kulingana na tiba asilia.

Daktari au mtaalamu wa afya akiangalia sikio la mwanamke kwa kifaa maalum cha uchunguzi. Mwanamke huyo anaonekana akiwa ameketi na amevaa blazer nyeusi na shati nyekundu.

Mtu amelala kitandani na daktari au mtaalamu wa afya amesimama kando yake akimsaidia kwa kumponda au kumpima mguu labda kwa ajili ya uchunguzi au tiba ya kiuno wa mgongo.

Mwanamke akiwa anamlisha mtoto chanjo mdomoni huku wanawake wengine wakitazama. Inaonekana ni tukio la utoaji wa chanjo hasa chanjo za watoto katika kliniki au vituo cha afya.

Watu watatu waliovaa barakoa na mavazi ya kujikinga wakiwa katika mazingira ya shule au kituo cha afya, wawili kati yao ni wahudumu wa afya, mmoja akivaa glove huyo mwingine akivaa.

Mtu mmoja amekaa kwenye kiti cha daktari wa meno akipata matibabu ya meno kuna wauguzi wawili waliovaa mavazi ya kiafya, barakoa na glovs wakimsaidia mgonjwa.

Soko la vitu vya asili na vipondekezi vya jadi ambapo watu wawili wanangalia na kuchangua bidhaa zinazouzwa .Bidhaa hizi ni za asili na zinaweza kuwa mafuta ,unga na vifaa vingine za kutunza ngozi au afya.

Mwanamke ambaye ni mhudumu wa afya, huwa anahudumia watoto wachanga wailiolazwa kwenye incubator. Mazingira haya yanaonyesha juhudi ya watoto.

Wahudumu wa afya wakifanya kazi katika eneo la dharura, kuna watu waliovaa sare nyekundu za wahudumu wa afya pamoja na wagonjwa walioekwa kwenye magodoro ya dharura.

Mwanamke aliyevaa mavazi ya wahudumu wa afya na barakoa ameketi mezani ,akiwa anaandika au kuangalia makaratasi, mbele yake kuna mwanaume aliyeketi kwenye kiti cha plastiki, mgongo wake ukielekezwa kwenye kamera .

Mapokezi ya kliniki ya meno, kuna televisheni ukutani inayocheza video na kwenye kaunta kuna maandishi inasema dental care pamoja na picha ya jina .Eneo linaonekana kuwa safi.

Mtaalamu wa afa ya meno akimueleza mwanamke jambo kuhusu afya ya kinywa na meno . Mtaalamu huyo amevaa nguo za kliniki za utaalamu za rangi nyekundu na ana barakoa ya uso .Huku akimuonyesha mfano wa meno akitumia modeli ya meno ya plastici.

Mhudumu wa afya akiwa anamhudumia mwanamke anafanya vipimo vya damu kwa kutumia kidole hii ni hali ya kawaida katika vituo vya afya.

Ngamia amelala ardhini. Anaonekana kupumzika au kuwa mvivu. Ngamia ana kitambaa rangi ya nyekundu au waridi fungu.

Daktari wa meno akizungumza na mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha daktari wa meno. Wote wawili wanaonekana wakifurahia mzungumzo yao huku daktari akiwa amebeba kalamu na karatasi. Pengine anarekodi maelezo ya mgonjwa.

Mtu mmoja akiwa ana pokea msaada kutoka kwa mtaalamu wa afya au mlezi katika mazoezi ya mwili. Mtu huyo anaonekana kuwa katika mazoezi ya kurejesha au kufufua mwili huku mtaalamu akiwa amemsaidia.

Mtu akiwa ameketi na kushika na chupa mbili za dawa mkononi, inaashilia matumizi ya dawa ambayo huenda ni tiba au matibabu ya afya. Mtu huyu anonekana kuwa amevaa aproni inaashiria anaweza kuwa mfanyakazi wa afya.

Watoto wakikusanya maji kutoka kwenye tenki la maji lililowekwa shuleni. Tenki hilo lina maandishi yanayosema we drink clean water donated by Hopcare ikionyesha kuwa maji hayo ni safi na yametolewa kama msaada na shirika la Hopcare.

Jengo la choo la shule ya upili wa Wajir. Kuna wanume wawili wamesimama karibu na jengo hilo wakizungumza. Pembeni kuna sehemu ya kunawa mikono.

Mgonjwa amelazwa kitandani akiwa kwenye mashine ya kusaidia kupumua na wafanyakazi wa afya wawili wakimtibu.

Boksi la vidonge vieupe vilivyoanguka kutoka ndani ya chupa ya dawa vikiwa vimeambatana na kipande cha mti cha kupima au kupima uzito wa kitu ambacho kina rangi ya njano na kahawia. Vidonge hivi vinaonekana kuwa vya rangi nyekundu.

Afisa wa shirika akimhudumia msichana mmoja aliyeketi. Afisa huyu anaonekana kumpima ama kumwekea kifaa kwenye kidole. Huenda ni kipimo cha afya kama sukari au oksijeni. Msichana anayevalia viso ya njano anaonekana kuwa kwenye mazingira la tukio la jamii.

Muuzaji wa barabarani akiwa ameketi juu ya pikipiki yake. Mbele yake kuna chupa nyingi zilizojaa bidhaa ambazo zinaonekana kuwa dawa za kienyeji au virutubisho vya miti shamba. Muuzaji amevaa kofia ya usalama na barakoa.

Wauguzi wawili wakimhudumia mama na watoto wachanga wawili waliolazwa kitandani hospitalini. Wauguzi hawa wanaonekana wakiwa makini na wakiangalia hali ya watoto.

Daktari au muuguzi akiwa anampigia chanjo mtu aliyevaa koti la rangi ya kahawa na kofia. Daktari Yupo makini katika kutoa huduma hii ya chanjo kwa ajili ya kuzuia magonjwa na kulinda afya ya mtu huyo.

Mama aliyeketi akiwa amembeba mtoto mchanga na mhudumu wa afya aliyevaa mavazi ya kujikinga, akimpa mtoto huyu chanjo au dawa ya matone mdomoni. Tukio linaonekana kufanyika katika eneo la huduma.

Tanki la maji lililoko juu ya jukwaa la chuma lenye ngazi ya kupandikia. Tenki hili linaweza kutumika kuhifadhi maji kwa ajili ya matumizi ya kaya au jamii.

Mtu mmoja amekaa kwenye kiti akiwa kwenye mazungumzo na mtu mwingine yuko mstari wa kushoto labda daktari au mshauri wa afya. Inaonekana kama inahusiana na huduma za afya au ushauri wa tiba ndani ya kliniki au hospitali.

Mikono ya mtu akishikilia vifurushi vya tisi pads vya wanawake vifurushi vimewekwa mezani na vina rangi ya blue ya pinki .

Mtu akiwa ameshika bidhaa za tiba mbadala au za mitishamba ikiwa ni pamoja na vidonge vya rangi ya manjano na kijivu pamoja na unga wa miti shamba uliyowekwa kwenye kifunganisho ya plastiki .

Chupa ya vidonge vya vitamin D. Chupa imeangushwa upande, na vidonge vingi vimeanguka pembeni yake. vitamin D ni muhimu kwa afya ya mifupa na mfumo wa kinga mwilini.

Mtu mzee au mchangoaji wa huduma za afya akiwa ameketi akitazama au kuangalia mtoto aliyeelekwa kwenye kitanda. Mtu huyu anaonekana kutumia vazi la huduma za afya lenye nembo ya taasisi fulani.

Watu waliovaa mavazi ya kinga ya kupulizia dawa au kemikali shambani wanaonekana wakitembea kwenye shamba la mazao wakitumia vifaa vya kupuliza dawa za kuua wadudu au magugu ili kulinda mazao.

Kisima cha umma chenye rangi ya bluu na watu wakikusanya maji katika vyombo kama mayombo ya plastiki. Kisima hiki kinapatikana katika eneo la kijijini lenye udongo na watu waliovaa mavazi ya kawaida ya kijijini.

Muhudumu wa afya aliyeshika sindano na kamba akiandaa chanjo au dawa kwa ajili ya matumizi. Anaonekana kuwa makini, ishara ya maandalizi ya kutoa chanjo kwa mtu. Mtu mwingine yuko nyuma yake.

Bidhaa za mitishamba zenye label zinazosomeka Mtiki au mkoko. Zinafunika na kofia za plastiki za kijani na zinazoonekana kuwa ni za tiba asili.

Mtu akiwa amekaa na mtu mwingine na mtu mwingine akimpa chanjo mkononi katika eneo la wazi, ambapo kuna foleni ya watu wakiwa wamestaafu kusubiri mtu anayemchoma chanjo.

Dawa na sindano za chanjo inaonekana ni chanjo au dozi za tiba katika vifurushi vya kisasa vinavyotumika katika huduma za afya.

Mtu anayeshika chupa ya ndawa yenye label ya rangi ya machungwa iliyoandikwa MOTRIN IB.Chupa imefunguliwa na tembe moja ya rangi ya machungwa imemwagwa kwenye kiganga.

Daktari akifanya uchunguzi wa afya kwa mgonjwa wake ambaye amekaa mbele yake. Daktari anaonekana kutumia kifaa cha kuangalia kidole cha mgonjwa. Wengine wako nyuma wakiendelea shughuli zao.

Timu cha madaktari wakiwa katika chumba cha upasuaji wakiwa wamevaa mavazi ya upasuaji na barakoa . Inaonekana wanatengeneza au kuangalia taratibu za upasuaji kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Mtaalamu wa afya akiwa kazini katika maabara akifanya vipimo au uchukuzj waa sampuli mbalimbali. Hiyo ni picha ya daktari wa maabara akifanya...

Kundi kubwa la buibui waliokusanyika juu ya manjani ya mtama. Buibui hawa ni wadudu wanaojulikana kwa kuadhiri mazao kwa kula majani na sehemu nyingine za mimea.

Moto mkubwa unawaka kwenye eneo lenye majani au mche ,watu wawili waliovaa mavazi ya kuzuia moto wako katika eneo hilo , wanaoneka wakijaribu kuudhibiti moto huo au kuupima.

Watu waliovaa barakoa wakiwa kwa mazungumzo au kikao ambapo mtu mmoja anazungumza mbele ya wengine. Inaashiria mikutano au mafunzo kuhusu afya.

Mtu akiwa amevaa koti la kazi akiwa amesimama karibu na sinki ya kuosha mikono anaonekanaa akitumia kisu kidogo kuosha mikono au piga sabuni kwenye sinki .

Vitu vinavyoweza kuwa vya utamaduni au vya kienyeji, ikiwemo chupa za plastiki na vyombo vya asili, vilivyopambwa na shanga za kienyeji.

Chanjo ya homa ya majano yellow fever vaccine . Chanjo hii hutolewa kwa ajili ya kuzuia ugonjwa wa homa ya majano ambao ni ugonjwa hatari unaosababishwa na virusi vinanvyosambazwa na mbu.

Vitu vya asili vilivyoandaliwa. Vinaonekana kuwa ni vifaa vya tiba za kienyeji au za jadi. Vifaa vya tiba vya jadi vikiwa vimepangwa kwa mpangilio katika duka la dawa.

Kundi la watu waliovaa sare za kazi wengi wao wakiwa na fulana za kijani na fulana za juu za blue zenye mikanda ya usalama wamesimama kwa upamoja wakiwa wameshika vifaa kama vidhibiti.

Chupa ya chanjo imesamama juu ya uso mweupe, mbele ya sindano na pamba zilizopangwa kwa usafi. Label inaonyesha ni chanjo ya MMR inayokinga Surua, Matubwitumbwi na Rubela.

Mtu aliyevaa mavazi ya kinga akitumia kifaa cha kupulizia moshi kwa ajili ya kuzuia na kuthibiti kuenea kwa mbu au wadudu wengine hatari katika eneo fulani.

Mwanamke akiwa anachota maji kutoka kwenye boma la umma ,akiwa na furaha au tabasamu, nyuma kuna nguo zimepandikizwa kwa kamba za nguo na nyumba za chuma.

Mgonjwa akisumbuliwa meno na kupatiwa huduma na madaktari wawili wa meno. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha kliniki ya meno. Madaktari wakiwa wamevaa suti za matibabu na barakoa.

Chupa ya dawa ya mimea inayoitwa Zephania life herbal clinic detox dawa ya mimea ya kusafisha miili inaitwa.

Kundi kubwa la nzige wakiruka angani juu ya miti. Hii ni hali ya uvamizi wa nzige ambao mara nyingi hushambulia mashamba na mimea na husababisha uharibifu mkubwa wa mazao.

Mwanamke wa huduma wa afya akiwa anaongea na mwanamke mwingine ndani ya chumba. Mwanamke wa huduma ya afya amevaa koti la bluu na ana kitabu mkononi wakati mwanamke mwingine amevaa nguo za kawaida. wanashirikiana maelezo.

Jiji lililozama kwenye mafuriko makubwa. Watu wanajaribu kusafiri kwa magomoto bajaj, na magari huku maji yakiwa yamefikia magongo ya magari na miguu ya watu.

Barabara iliyojaa maji kutokana na mafuriko. Gari moja limeonekana likiwa limezamishwa nusu kwenye maji likijaribu kupita kwenye eneo hilo liliofurika. Maji yamefunika sehemu kubwa ya barabara.

Mtoa huduma wa afya, akimchunguza mtoto mchanga alioko mkononi mwa mama yake huku watu wengine wakiwa wamesimama nyuma wakisubiri, inaonekana ni katika kituo cha afya au hospitali .

Wanawake wawili wakikusanya maji kutoka shimo dogo la kuvua ama chanzo cha maji kwenye ardhi. Hii inaashiria changamoto ya upatikanaji wa maji na usafi wa mazingira kwenye maeneo ya vijijini au yenye uhaba wa maji.

Daktari akimtazama masikio mwanamke, kwa kutumia chombo cha kimatibabu kinachoitwa otoskop . Mwanamke huyo anaonekana amekaa na kuangalia mbele kwa utulivu wakati daktari anafanya uchunguzi wa masikio.

Mazingira ya chumba cha hospitali au kliniki ya meno. Watu watatu waliovaa mavazi ya kujikinga wanaonekana wakimhudumia mgonjwa aliye lala kwenye kiti cha daktari wameno. Mmmoja wao anaonekana akfanya matibabu ya meno.

Mtu akiwa shambani akiwa amevalia mavazi ya kinga na mikono yake imefunikwa kwa glovu za rangi nyekundu anabeba chombo cha kurusha dawa za .

Banda la maonyesho lenye mabango yanayohusu elimu ya UKIMWI kuna watu waliokusanyika kwenye banda hilo wakifuatilia maelezo, bango kubwa linaloonekana katikati lina maneno huitwa protection na lina nembo la upendeleo wa kuima.

Chupa ya dawa yenye lebo inayoandikwa IBUPROFEN , ambayo ni dawa inayotumiwa kupunguza maumivu na kuzuia uvimbe.

Tuktuk tatu na mtu moja kwenye pikipiki wakipita kwenye barabara iliyojaa maji kutokana na mafuriko. Mtu huyo amevaa koti jekundu na kushika mwavuli mweusi.

Mtaa wa makambi ya watu waliotoroka. Makambi haya yakiwa na mahema mingi ya mviringi yanayotumiwa na makimbizi kwa makaazi yao.

Msichana mdogo aliyekuwa akitabasamu na kuvaa skafu jekundu kichwani akishika kifurushi kidogo cha kitambaa cha rangi nyeupe na nyekundu mikononi mwake

Mwanamke akisimulia au kufundisha katika darasa, huku akishikilia kitu mikononi mwake, nyuma kuna ubao wa darasa, ulioandikwa maneno na michoro mbalimbali, mtu mwingine amekaa kando akimsikiliza, inaonekana ni kipindi cha mafunzo au elimu ya jamii.

Waokoaji wakiwa kazini wakichimba kifusi cha jengo lililoporomoka wamevaa mavazi ya kazi na kofia za usalama na wanaonekana wakitafuta manusura au miili ya watu waliokwama kwenye mabaki ya jengo.

Mama akiwa amembeba mtoto wake mchanga , huku mhudumu wa afya akimchanja mtoto .Mama na mtoto wote wameketi kwenye benchi katika kituo cha afya. Mama amevaa barakoa, jambo linlloonyesha tahadhari dhidi ya mgonjwa .

Vyungu vya asili vilivyotengenezwa kwa mashina ya matunda kama kobe au malenge. Vyungu hivi vimepambwa kwa shanga za rangi mbali mbali kama nyekundu, nyeupe na nyeusi.

Mtu akiwa anapimwa shinikizo la damu kwa kutumia kifaa maalum cha hospitalit. Mkono wa mtu huyo umefungwa na mshipa wa shinikizo na kuna waya unaolekeza kwenye mashine.

Mtu mmoja akipokea chanjo kutoka kwa muuguzi au daktari aliyevaa vifaa vya kinga kama vile suti ya plastiki na barakoa. Mtu anayepokea chanjo amevaa barakoa na anatazama kidole chake kilichopigwa chanjo.

Wanawake wawili wakiwa wanatupa maji yaliyokusanyika kwenye eneo lililojaa maji. Pengine ni maji ya mvua au mafuriko. Mmoja anavaa suruali ya bluu na fulana ya bluu, mwingine anavaa maski na suruali fupi fupi.

Sindano pamoja na chupa ya chanjo ya measles, ponce rubella vaccine mmi two pamoja na vifaa vingine vya matibabu.

Mwanamke akimsaidia mtoto kumwaga maji safi kwenye chombo, hii inonyesha umuhimu wa usafi na upatikanaji wa maji safi kwa ajili ya afya.

Mhudumu wa afya akimchanja mtoto mdogo uku mama yake akimshikilia. Mama anaonekana kumfariji mtoto wakati wa zoezi hilo la chanjo. Tukio hili linaonekana kufanyika katika eneo la kliniki au kampeni ya afya ya jamii.

Mama akiwa amekaa akiwa amembeba mtoto mchanga huku mhudumu wa afya aliyevaa sare nyeupe akimwangalia mtoto wapo kwenye kituo cha afya au clinic ya watoto.

Mtu aliyeelekea hospitalini au kituo cha afya amelala kwenye kitanda cha wagonjwa, anaonekana kupumzika akiwa amevaa suti ya kawaida na ana kichwa kilichofunikwa na bandage , inaashiria kuwa huenda ameumia kichwani.

Mtu akipokea dozi ya chanjo kwenye mkono wake watu wengine wamesimama nyuma labda wakiendelea kupata huduma hiyo ya chanjo . Hii inaonyesha juhudi za afya za jamii za kuzuia magonjwa kwa njia ya chanjo .

Muuguzi akimpatia chanjo au tiba mtu aliyeketi na muguso wa nguo mweupe yenye maua ya rangi njano na machungwa. Muuguzi yuko katikati ya picha akiwa amevaa sare ya kliniki.

Wanadaktari au wataalum wa afya wakiwa katika kliniki ya meno , wakitoa huduma za matibabu kwa mgonjwa. Wote wamevalia barakoa kulinda afya.

Watu wengi wakikusanyika nje, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa. Inaonekana ni mkutano wa jamii au sherehe fulani ya pamoja. Watu wanashangilia kwa furaha na mikono ya juu.

Eneo lililokuwa limejaa maji ya mvua. Inaonekana kama mafuriko. Kuna magari yaliyosimama ndani ya maji hayo na njia ya barabarani haionekani vizuri kwa sababu maji yamejaa. Inaonyesha hali ya mvua kubwa au mafuriko ambayo inaweza kusababisha usumbufu katika usafiri.

Kundi la watu watano wakiwa wamebeba vitu na kusimama mbele ya magunia ya msaada au bidhaa mbalimbali , watu hawa wako nje ya jengo na wote wamevaa barakoa za uso .

Sindano na sindano ya chanjo iliyoandikwa measles, rubella, mumps ambayo ni chanjo ya kuzuia magonjwa ya surua, rubella, na homa ya mumps .

Mtu anapokea chanjo katika kituo cha afya. Mtu huyo ameketi amevaa barakoa na ameshika fomu ya usajili. Daktari au muuguzi amevaa mavazi ya kinga na anatumia sindano kutoa chanjo kwenye mkono wa mtu huyo.

Chupa nyeupe yenye label ya rangi ya kijani yenye herufi kubwa HJN .Chupa ina muhuri wa usalama ambao bado umefungwa. Inaonyesha ya kuwa bidhaa bado haijafunguliwa.

Darasa lililo jaa wanafunzi walioketi kwenye madawati wakiwa wameshika vijitabu au mapango yenye picha. Mwalimu au mwezeshaji mmoja amesimama mbele yao akiwaelekeza au akifundisha,

Mwanamke akifanyiwa uchunguzi wa afya ya sikio na mfanyikazi wa afya aliyevaa glovu za plastiki. Watu wawili wengine wamesimama pembeni na wanavaa shati zenye maandishi World Hearing Day.

Chungu cha asili cha udongo kinachotoa moshi kikitumika kama kifaa cha kuchomea uvumba au kwa shughuli ya kitamaduni. Chungu hiki kimewekwa juu ya meza au sehemu ya kuonyesha vitu vya jadi na pembéni kuna vyombo vingine.

Mtu akichunguzwa au kuchunguzwa kichwani pengine kwa tiba ya ngozi au uchunguzi wa afya ya kichwa Daktari au mtaalamu anachunguza ngozi ya kichwa ya mgonjwa.

Mwanamke myenyekevu akisubiri kuwapokea wagonjwa katika dawati la mapokezi ya kliniki ya meno iitwayo Fine Touch Dental care anatabasamu la ukweli na anasimama nyuma ya benchi yenye label ya reception .

Mtoto mchanga akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa sare ya njano na blue .Mama wa mtoto ameketi akishhikilia mtoto wake huku wote wawili wamevaa barakoa .Watu wawili pia waliovaa sare na barakoa wamesimama karibu.

Mtaalamu wa afya akiwa anachunguza jicho la mgonjwa katika chumba cha kliniki. Mtaalamu huyu amevaa mavazi ya kinga ya rangi ya bluu na glavu za mpira, na mgonjwa ameketi kwenye kiti akivaa koti la kinga la plastiki.

Mama mchanga akiwa ameshika mtoto wake mchanga, wote wawili wakiwa wameshika vizuri. Pichani kuna mazingira ya chumba cha hospitalini.

Wahudumu wa afya wawili ndani ya chumba cha wazazi na watoto. Labda ni sehemu ya kuwalea watoto wachanga. Wahudumu hao wanafanya kazi ya kuhudumia watoto waliopo kwenye vitanda.

Watu wanne wakiwa nje karibu na kibanda chenye maandishi ya agent . Mmoja wao ananawa mikono kwa kutumia maji kutoka kwenye tenki la plastiki la rangi ya blue lililowekwa juu ya stand . Wote wamevaa barakoa.

Watu waliovaa mavazi maalum ya kujikinga wakibeba mizigo kwenye gari, inaonekana ni tukio la uokoaji au usafishaji.

Bidhaa mbalimbali za dawa zilizo andikwa knee grafs na knee power zinazoonekana kuwa ni dawa za aina tofauti kama vile krimu, dawa ya maji na kapsuli, zikitumika kusaidia matatizo ya viungo au magoti.

Mtu akikimbia katikati ya wingi wa kungulu wa jani. Kungulu hawa ni wadudu wanaoweza kusababisha uharibifu mkubwa wa mazao na kuleta adhari kubwa katika afya ya chakula na maisha ya wakulima.

Daktari wa macho akimchunguza mgonjwa wake kwa kutumia kifaa maalum cha kuona katika chumba cha kliniki.

Mwanamke akisafisha mikono kwa kutumia kituo cha kunawia mikono kilichoandikwa nembo za Roto na UNICEF. Mwanamke huyu amevaa barakoa na kuna mtoto mdogo anayeangalia.

Mgonjwa akihudumiwa na daktari wa meno dentisti .Daktari anatumia kifaa chenye mwanga wa bluu ambacho hutumika katika matibabu ya meno kama vile kueka plasta filling kwenye jino lililoharibika.

Mtu anayetumia kifaa kilichojaa nyuzi kama wavu au kuvua samaki kujaribu kupambana na nzige wa jangwani ambao wanazunguka kwenye miti na kuonekana kwa wingi angani.

Dawa iitwayo feosol ambayo ni kirutubisho cha madini ya chuma, ferrous sulfate iron dawa hii hutumiwa kuongeza kiwango cha chuma mwilini, hasaa kwa watu wenye upungufu wa damu, anaemia kulingana na maandiko kwenye kisanduku, mtu anapaswa kutumia tembe moja kwa siku.

Daktari wa meno au mtaalamu wa afya ya meno akiwa anamtibu mgonjwa ambaye amekaa kiti cha kupimwa meno. Daktari anaonekana amevaa glavu na vifaa vya matibabu ya meno vikiwa mikononi.

Mtaalamu wa afya akimsaidia mgonjwa katika zoezi la, mazoezi ya kimwili. Mtaalamu wa afya anamsaidia mgonjwa kufanya mazoezi ya kimwili ili...

Mwanamke aliyevaa koti za rangi ya zambarau akitumia barakoa na glavu za mpira. Anashikasanduku na vitu zingine kwenye mkono wake wa kushoto.

Daktari au muuguzi akimhudumia mtoto mdogo , Huku mama ya mtoto akiwa karibu ,akimshika mtoto . Mazingira yanaoneana kuwa ya kliniki au hospitali ya watoto .Daktari anaonekana kuwa makini na mwenye upendo, akifanya ukaguzi wa kiafa au kupima mtoto.

Kidonge cha chanjo cha MMR kikiwa kimewekewa sindano ambayo ipo mkononi mwa mtu aliyevaa glavu za mpira za rangi ya kijani.

Lori kubwa jekundu lililoandikwa EXHAUSTER , likiwa limeegeshwa juu ya eneo la saruji. Lori hili ni la aina ya gari linalotumika kusafisha na kuondoa maji taka kutoka kwenye vyoo ya shimo au mitaro ya maji taka.

Sindano na vidonge vya chanjo ikiwemo chanjo ya homa ya manjano. Kuna pia barakoa ya uso. Inaonekana ni sehemu ya huduma za afya zinazohusiana na chanjo.

Kikapu cha kuekea sampuli ya mkojo lenye kofia nyekundu pamoja na matunda mawili ya blueberry na vidonge vitatu ya rangi nyekundu vimewekwa mbele ya kikapu hicho kwenye uso mweupe.

Mtu aliyekuwa amevaa suti ya rangi nyeusi na barakoa ya uso, akitumia njia ya kuosha mikono kwa kutumia maji yanayotiririka kutoka kwenye chombo kikubwa cha plastiki.

Mtu mmoja akimchukua mtu mwingine kwa mkono na kumhamisha kuvuka mto. Watu wengine wako pembeni wakishuhudia au kusaidia maji ya mto hayaonekani kuwa makubwa sana.

Mtu aliyevalia mavazi ya kujikinga akinyunyiza dawa kwenye mimea shambani, hili ni zoezi la kupuliza viwakilivu ili kulinda mimea dhidi ya wadudu au magonjwa ya mimea.

Sehemu ya ndani ya wagonjwa ambulance .Kuna kiti cha mgonjwa chenye mganda cha usalama na vitengo vya matibabu kama vile mashine za kupima na vifaa vya msaada vya maisha vilivyo pangwa kwenye rafu za ukuta za gari .

Mtu aliyevalia nguo za ulinzi akiwa shambani akitumia kifaa cha kupulizia dawa za kuulia wadudu au viudhalifu kwenye mazao yaliyopo. Mtu huyo amevalia glovu za plastiki za kijani.

Watu wawili wakiwa mashambani wakikabiliana na kundi kubwa la nzige tukio hili linaashiria uvamizi wa nzige ambao ni tishio kubwa kwa mazao na wa usalama chakula .Wanaonekana wakijaribu kuwafukuza ao kujiepusha nao.

Mtu aliye na tabasamu la huzuni akiwa amelala kitandani hospitalini, huku mtu mwingine akiwa ameketi kwenye kiti akiwa na kichwa chini na mikono kichwani, ikionyesha dalili za msongo wa mawazo au huzuni.

Ni tangazo la kliniki ya tiba asili ya Masai. Inahimiza kupatia tiba kwa njia za asili kwa asilimia mia ndani na nje ya Tanzania.

Wafanyikazi wa afya au mlezi wa jamii akiwa amevalia sare ya kitambaa na barakoa akitumia kalamu kuandika au kuchukua maelezo kwenye daftari au fomu.

Pakiti ya virutubisho vya core suplement pack kutoka Planet Three, ikiwa na vidonge mbalimbali vikionekna nje ya pakiti pamoja na glasi ya maji.

Mwanamke mmoja ameketi akipokea chanjo kutoka kwa muuguzi aliyesimama mbele yake. Wanawake wote wawili wanavaa barakoa za uso, ikionyesha kuwa hii ni hatua ya kuzingatia usalama dhidi ya maambukizi.

Mpango wa chanjo ambapo umeguzia mfanya kazi wa afya anampa chanjo mtoto mdogo, mama wa mtoto amekaa kando akiwa ameshikilia mtoto kwa upole na kwa tahadhari.

Vifaa vya matibabu ikiwemo sindano, chupa ya chanjo ya homa ya manjano. Dawa katika chupa ya kahawia na glovu ya matibabu ya rangi ya buluu.

Mwanafunzi wa kike aliyevaa koti la maabara akifanya mazoezi ya kisayansi katikadarasa ya maabara anashughulika na kipande cha meno cha mfano na kichocheo cha moto.

Watu wawili wakiwa wamesimama pembeni ya gari ndogo aina ya van lenye rangi ya kijivu. Watu hao wamevaa mashati meupe wakiwa na barakoa na glovu za kinga. Jambo linashikilia ya kwamba wanafwata kanunu za kanuni na afya.

Mwanaume aliyevalia fulana ya buluu yenye maandishi ya WaterStep akiwa amesimama mbele ya tanki la maji na bango akiwa na furaha ameinua mkono juu akitabasamu.

Daktari au muuguzi akimchanua sindano mwanamke ambaye ameketi kwenye kiti nje labda katika mazingira ya kliniki au kituo cha afya cha kijijini. Kwenye picha kuna vituo vya kuhifadhi chanjo vilivyowekwa.

Mwanamke aliyesimama karibu na ndoo na chombo cha maji. Inaashiria watu wanakusanya au wanatafuta maji safi.

Daktari na wauguzi wakiwa katika chumba cha upasuaji wakiendelea na operesheni. Wamevaa mavazi ya upasuaji ya kijani na vifaa vya kinga kama vile barakoa, glavu na mitambariko ya kichwani.

Kuna mama ambaye ako na chupa imeandikwa Dr. Abdullahi Herbal COVID Cure , ambaye ni dawa ya COVID , lenye ako na pete.

Mwanamke mwenye mavazi ya kitamaduni akipokea chanjo au sindano kutoka kwa mfanyakazi wa afya aliyevaa viatu vya rangi ya bluu na koti la njano. Mwanamke huyu anaonekana kufunika uso wake kwa mkono.